Kundi kubwa la watu wazima wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika katika darasa au ukumbi wa mkutano, wakiwa wanasikiliza kushiriki katika shughuli flani kama darasa au mkutano wa elimu ya watu wazima, hii inaonesha umuhimu wa elimu ya watu wazima kwa maendeleo ya jamii.

Kundi la watu wazima wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika pamoja wamesimama mbele ya bango lenye maandishi pamoja na nembo, watu hawa wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Hii inaonyesha jitihada za kuhakikisha elimu ya watu wazima inazingatiwa, ili kuongeza ujuzi kwa makundi yote ya watu hasa watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake wakijifunza au wakichunguza kifaa cha kielektroniki kwa umakini mkubwa. Hii inaashiri mazingira ya mafunzo ya watu wazima ambapo wanashiriki katika kujifunza ujuzi mpya au teknolojia.

Rundo la vitabu vya shule ambavyo hutumika kufundishia wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule za msingi. Vitabu hivi ni vya masomo mbalimbali vikiwa vimekusanywa na kupangiliwa katika mpangilio mzuri, kwenye rafu ya rangi nyeupe. Vitabu hivi ni muhimu kwa wanafunzi wa elimu ya ngazi ya shule za msingi.

Rafu ya kuhifadhia vifaa vya wanafunzi, ambalo mara nyingi hutumika katika shule za msingi. Rafu hii ina sehemu nyingi tofauti ambapo wanafunzi wanaweza kuweka madaftari, faili au vitabu vyao. Hii ni njia nzuri ya kuwafundisha wanafunzi umuhimu wa kupanga na kuweka vitu vyao kwa utaratibu unaoeleweka.

Ukurasa wa kitabu cha hisabati, cha wanafunzi wa ngazi za shule za msingi, kuna maswali mbalimbali ikiwemo; kujumlisha, kutoa pamoja na picha ambazo hutumiwa kuwasaidia watoto kujifunza. Baadhi ya maswali yamejibiwa, ikiashiria kwamba maswali yamefanywa na kusahihishwa.

Wanafunzi wa ngazi ya shule za msingi wakiwa wameketi darasani, na darasani hapa kukiwa na viti na meza vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri, wanafunzi hao wakiwa wamevaa nguo rasmi za shule, na mbele yao wamesimama mwalimu mwanamume anayewafundisha wanafunzi hawa somo husika.

Kitabu cha wanafunzi wa ngazi ya shule ya elimu ya msingi kikiwa na picha pamoja na maandishi mengine, na ukurasa ukiwa na nambari arobaini na saba, ikiashiria kwamba ukurasa huu unatoa mafunzo juu ya usafi wa mwili.

Mwalimu mmoja mwanamke aliyevalia hijabu, amesimama mbele ya darasa na anaandika kwa kutumia chaki kwenye ubao mweusi. Hii inaashiria mafunzo ya elimu ya shule za msingi, ambapo walimu huwafundisha wanafunzi sehemu za mwili, kama vile macho, maskio, mdomo na pua.

Madhali ya Chumba cha darasa katika shule ya msingi, kukiwa na viti na meza zilizopangiliwa kwa mstari, mbele kukiwa na ubao mweusi na taa zikiwa zinawaka kwa mwanga anganu. Mandhari hii husaidia wanafunzi kuweza kupata elimu bora, inayokidhi viwango.

Majengo ya bweni la wanafunzi wa elimu ya sekondari, likiwa na kuta zenye rangi ya kahawia, na paa la rangi ya kijani kibichi, masweta ya rangi ya bluu ambayo ni sare za shule, yameanikwa kwenye kamba mbele ya jengo.

Chumba cha maabara inayopatikana katika shule za sekondari. Maabara hii ikiwa na meza pamoja na viti vilivyopangiliwa vizuri pamoja na masiki ya maji. Maabara hii ni muhimu kwani wanafunzi hufika hapa ili kuweza kufanya majaribio ya masomo yao ya sayansi kama vile biolojia, kemia na fizikia.

Walimu wawili wanaume, wakiwa wamesimama na wanaendelea na zoezi la ufungashaji wa mitihani, kwa ajili ya wanafunzi wa ngazi ya elimu ya sekondari. Mitihani hii inawekwa kwenye vifungashio maalumu, ili kuepusha uvujaji wa mitihani ambayo hutumika kuwapima wanafunzi wa ngazi ya elimu ya sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari kukiwa na meza pamoja na viti vilivyopangiliwa kwa safu za kunyooka. Chumba hichi cha maabara ni maalumu, kwani wanafunzi hufika hapa na kuweza kufanya majaribio ya masomo kama vile baiolojia, kemia na fizikia.

Kitabu cha wanafunzi wa ngazi ya elimu ya shule za sekondari kikiwa ni cha somo aina ya baiolojia, kitabu hichi chenye picha ambacho mkaguzi amekaa akitumia mashine kwa ajili ya kuchunguza uwezo wa mtu kuona.

Maabara inayopatikana ndani ya shule ya elimu ya sekondari, maabara hii ikiwa na meza pamoja na viti vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri na masinki yenye mabomba, chumba hiki cha maabara hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kufanya majaribio ya masomo kama vile biolojia, kemia, au fizikia.

Bweni ya wanafunzi wa elimu ya sekondari likiwa na vitanda sita, vitanda hivi hutumika kama sehemu za malazi kwa wanafunzi hawa ndani hili. Pia ndani ya bweni ukiwa na meza pamoja na viti ambayo hutumika kwa ajili ya kujisomea nyakati za usiku.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika kwenye eneo la maktaba ili kujifunza. Mbele yao kukiwa na mhadhiri akiwa ameketi na anatumia projekta , ili kuelekeza somo kwa hadhira hii. Sehemu hii imezungukwa na rafu zilizojaa vitabu ikiashiria kuwa ni sehemu ya kitaaluma.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu, wakiwa wameketi kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa mpangilio mzuri na wa kunyooka, wakiwa wamevalia fulana zenye rangi ya machungwa na mbele yao amesimama mhadhiri aliyevalia koti lenye rangi nyeupe, akiwa anawafundisha wanafunzi hao wakiwa na madaftari mezani mwao.

Ukumbi mkubwa uliopo ndani ya chuo kikuu, na wameketi wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa baadhi yao wameshika makaratasi mkononi, na mbele amesimama mhadhiri akiwandisha wanafunzi hawa.

Kundi la waadhiri wakiwa kwenye ukumbi na mezani wakiwa wanatumia vifaa vya kieletriloniki aina ya kompyuta mpakato, na nyuma yao wamesimama watu wawili wakiume wakichunguza mwenendo wa kazi zinazofanywa na waaziri hawa, hii inaashiria mandhari ya vyoo vikuu ambapo waaziri hupata mafunzo ili kuweza kufundisha wanachuo vizuri.

Kundi la wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye ukumbi wa darasa ndani ya chuo, mbele yao amesimama maadhiri aliyevaa mavazi rasmi, na ameshika kifaa aina ya mikrofoni akiwafundisha wanafunzi hao, ambao ujuzi huu utawasaidia wanafunzi hao kuweza kupata ajira na kuweza kujiajiri.

Wanafunzi wahitimu wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu waliovalia mavazi rasmi yaitwayo majoho, wanafunzi hawa wakiwa wanatabasamu na wamerusha kofia zao angani. Hii inaashiria kwamba wanafunzi hawa wamekwisha kuhitimu mafunzo yao ya stashahada.

Wanafunzi wa ngazi ya elimu ya chuo kikuu, wakiwa wameketi darasani kwenye viti na meza, vilivyopangiliwa kwa mpangilio maalumu na mezani kukiwa na madaftari, na baadhi yao wakiwa wameshika kalamu wakisikiliza na kuandika yale mhadhiri anayo wafundisha.

Wanafunzi wa ngazi ya chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwenye viti na meza vilivyopangiliwa kwa mipangilio ya safu za kunyooka, na mbele yao amesimama mhadhiri aliyevalia shati lenye rangi nyeupe akiwafundisha wanafunzi hawa, elimu hii huwasaidia wanafunzi kupata ujuzi ambao utawasaidia wao kujiajiri.

Fundi ambaye anaweza kuwa mwanafunzi alifanya matengenezo kwenye gari. Hii inaashiria umuhimu wa elimu ya ufundi na ufundi stadi katika fani kama vile uhandisi wa magari. Mtu huyu anafanya kazi kwa umakini na bidii ndani ya gari jambo ambalo linaonesha vitendo vinavyohitajika katika fani ya ufundi wa magari.

Mwanamke mmoja aliyevalia sare maalumu zenye rangi ya bluu, akiwa kwenye chumba cha darasa na akipata ujuzi wa ufundi na ufundi stadi, ambao utamsaidia kuweza kujiajiri pamoja na kupata ujuzi stahiki utakaoweza kumsaidia yeye binafsi kujiendeleza.

Darasa la mafunzo ya ufundi ambapo wanafunzi wanajifunza kutengeneza vifaa vya kielektroniki hasa simu za mkononi, huu ni mfano wa elimu ya ufundi na ufundi stadi inayolenga kuwapa wanafunzi ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi kadhaa waliovaa barakoa kwa ajili ya kujikinga na mbele yao amesimama mwalimu akiwa anawafundisha namna ya kupaka rangi; hii inaashiria namna au utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, itakayowasaidia wanafunzi hawa kujiajiri na kupata ujuzi stahiki.

Kundi la wanafunzi kadhaa, wakiwa wameketi katika chumba cha darasa na wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu yenye maandishi ya rangi nyeupe. Nyuma yao amesimama mwalimu na hii inaashiria upatikanaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, itakayowasaidia wanafunzi hawa kujiajiri na kupata ujuzi ambao utawasaidia kupata ajira.

Wanafunzi kadhaa waliomo ndani ya karakana, wakiendelea na mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi wanapofundishwa jinsi ya kutengeneza gari. Gari hili ambalo linaendelea na matengenezo likiwa bado halina mlango na wanafunzi hawa wanapata ujuzi ambao utawasaidia wao kujiajiri binafsi.

Wanafunzi kadhaa waliyoketi kwenye chumba cha darasa, wakiwa wamevalia mavazi maalumu kama vile koti lenye rangi ya bluu na baadhi yao wakiwa wanapata elimu ya namna ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kama vile simu, ujuzi huu utasaidia wao kujiajiri na kupata kazi tofautitofauti.

Vijana wawili wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya bluu, wakifanya kazi ya matengenezo ya vifaa vya elektroniki wakiwa darasani na wanatumia vifaa vya kitaalamu ili kutengeneza au kuchunguza kifaa hiki cha kielektroniki. Hii inaonesha mafunzo ya ufundi stadi na elimu ya ufundi, ambapo wanafunzi wanajifunza ujuzi wa vitendo.